Watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakiwa wamekaa mbele ya kompyuta ndogo, wakionekana kushangaa au kuzingatia sana. Wote wawili wamevaa miwani. Nyuma yao kuna makabati mengi yenye droo nyingi yanayoashiria kuwa wako kwenye maktaba au hifadhi ya kumbukumbu.

Hawa ni wanaume watano wakiwa katika mazingira ya ofisi au chuo, wanne wao wanatumia kompyuta za mkononi na wengine wanaongea , inaonekana ni kikundi cha watu wanaofanya kazi pamoja au kujifunza.

Hizi ni kompyuta mbili za mezani na kompyuta ndogo inayo onyesha mikutano ya video ikionyesha watu tofauti waki wasiliana kupitia simu za video. Hali hii ina ashiria kazi au masomo ya mbali na uhusiano wa kidijitali.

Onyesho la dijitali la elimu ya mtandaoni linaonekana. Kuna watu watatu wanaotumia kompyuta. Mmoja akiwa amekaa juu ya skrini kubwa, mwingine amelala juu ya vitabu, na wa tatu akiwa amekaa chini. Mawingu cheche na kofia ya kuhitimu yameonyeshwa.

Mwanaume anaonekana akiangalia kompyuta ya mkononi iliyo mbele yake. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna michoro inayoashiria data au biashara, pamoja na uso wa mtu. Karibu na kompyuta kuna kikombe cha kahawa na kitu kinachoonekana kama lensi ya kamera.

Huyu ni mwanamke anayetoa mada labda kwenye uwasilisho. Amevalia miwani ya buluu na ameshikilia kalamu. Nyuma yake, kuna bango lenye nukta na mistari iliyoonyesha uunganisho wa data.

Watu wawili wanaonekana wameketi chini kwenye sakafu ya mbao, mmoja wao amevaa kofia nyekundu, na anaonekana akitafuta kitu kwenye begi lake, huku mwingine akishikilia kitabu. Karibu yao, kuna kompyuta ndogo.

Taswira ya kidijitali inaonyesha kichwa chenye gear katikati kikiwakilisha akili bandia au kujifunza. Mfumo huu umezungukwa na icon mbalimbali kama vile video, hati na kitabu, zote zikiashiria dhana za elimu na ujuzi. Kidole kimoja kinaelekeza kwenye mojawapo ya icon hizi.

Watu watatu wako chumbani, huku wawili kati yao wakionekana wakizungumza. Kuna skrini kubwa ukutani inayoonyesha watu wanne tofauti wakifanya mkutano wa video. Chumba kimepambwa kwa rangi za kisasa na baadhi ya mimea midogo.

Ikiangazia skrini ya kompyuta inayofanya mkutano wa video na washiriki kadhaa, mtu anaonekana akitumia huku akiangalia skrini kwa umakini na mkono wake ukiwa karibu na kibodi. Dirisha linaonekana kwa nyuma.

Katika skrini ya kompyuta pajani kuna tangazo la online study likionyesha mwanamke amevaa vipokea sauti na anajishughulisha na masomo. Mtu anaonekana akitumia kompyuta hiyo akiweka kidole kwenye eneo la kuguza.

MIchoro ya watu watano imewekwa kuzunguka dunia katikati, kila mmoja akiwakilisha na rangi tofauti. Chini ya dunia, kuna mirundo miwili ya vitabu. Picha hii inaashiria elimu ya kitaifa au ushirikiano wa maarifa duniani kote.

Haya ni mabango manne ya muundo wa tovuti kila moja ikiwakilisha dhana tofauti ya kujifunza au biashara. Mabango hayo yana michoro yenye rangi angavu na maandishi kama lesson learning, learn business, mobile learning na training information zikionyesha matuizi ya kidijitali.

Hawa ni wasichana wawili wakiwa darasani. Wote wamevaa hijabu na wanaonekana wakishiriki kujifunza kwa kutumia kifaa cha kielektroniki labda kompyuta kibao. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma.

Watoto wanaonekana wakijifunza au kucheza. Msichana mdogo mwenye nywele zilizosokotwa anaonekana akichapa kwenye kibodo, huku mvulana akimwangalia. Mtu mzima anaonekana nyuma yao, labda akiwasadia.

Mwanamke mwenye nywele ndefu zenye rangi ya dhahabu ameketi kwenye kiti cha ofisi akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Amevalia sweta laini na anaonekana kutabasamu. Nyuma yake kuna ukuta wenye picha na mlango kuashiria mazingira ya ofisi au nyumbani.

Maelezo haya yanaonyesha mtu akitumia kompyuta mkononi huku ikionyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Kuna aikoni mbalimbali za kidijitali zinazoelea juu ya kibodi, zikijumuisha vitabu, kofia ya kuhitimu na alama za mtandao.

Hapa kuna mtoto mschana mdogo aliyeketi kwenye kochi akitumia kompyuta mbali. Amevalia hedifoni kubwa nyeusi na anatabasamu akionekana kufurahia anachofanya. Karibu naye kuna daftari na kalamu.

Wanafunzi watatu wanawake warika tofauti wamekusanyika wakitazama kompyuta ndogo nje wanaonekana wakijishughulisha na wana tabasamu wakionyesha ushirikiano au kusoma pamoja. Mandhari ya miti ina ashiria wako nje.

Huu ni mwonekano kutoka juu wa mtu anayetumia komputa ndogo kwa mkutano wa video. Meza yaki ina vitabu, taa ya mezani na vitu vingine. Inaonyesha mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi nymbani.

Kuna mchoro unaoonyesha dhana ya e learning au masomo ya mtandaoni kukiwa na kompyuta katikati. Kifaa hicho kimeunganishwa na alama mbalimbali kama vile simu, miwani, kikokotoo, vitabu na panya kuashiria vifaa vya kujifunzia.

Katika eneo la kazi, mikono miwili inaonekana ikifanya kazi kw bidii, mkono mmoja unatumia kompyuta ndogo kupapasa touchpad huku mkono mwingine umeshika kalamu na kuandika kwenye daftari. Vifaa vya sauti viko karibu na kompyuta.

Mtoto mdogo anaonekana kwenye dawati alitazama mwanamke kwenye kompyuta ndogo. Inaonekana kama anafanya masomo ya mtandaoni. Dawati lina taa, mmea mdogo na vitabu. Ukuta una muundo wa zigzag.

Mkono unaonekana ukigusa skrini ambapo neno e-learning limetokea kwa ukubwa, likiwa limezungukwa na aikoni ndogo ndogo zenye picha kama vile balbu ya mwanga, kioo cha kukuza na saa. Hii inaashiria dhana ya elimu ya mtandaoni na teknolojia katika kujifunza.

Mikono miwili inaonekana ikiandika kwenye kibodi cha kompyuta ya mkononi huku kompyuta nyingine ikiwa imewashwa nyuma. Huu unaweza darasa la kompyuta, maktaba au ofisi. Mtu huyo amevalia nguo za njano na nyeupe.

Wanawake watatu wanaonekana wakiwa kwenye meza meupe wakitumia kompyuta zao ndogo na kufanya kazi pamoja, mmoja anaonekana akishirikiana na mwingine kwenye kompyuta yenye kodi za programu huku mazingira yakiashiria uhusiano wa mazingira ya kikazi wa kiteknolojia.

Huyu ni mwanaume amevaa kifaa cha uhalisia pepe na anaonekana kuzama kabisa katika ulimwengu wa kidijitali. Mandhari ya nyuma yanaonyesha michoro na data zinazoelea, zikionyesha uzoefu wa kiteknolojia anaoupata.

Mwanaume amesimama karibu na watoto wawili, labda mwalimu au mzazi. Watoto wanatazama komputa ndogo kwa umakini huku mwanaume akiwa ameinama akiwatazama pia. Wote watatu wanaonekana kujifunza au kufanya kazi kwa pamoja. Inaonekana kama wako darasani au nyumbani.

Mwanaume mzima anaonekana akifundisha au akitoa mada mbele ya kamera ya simu iliyowekwa kwenye tripod .Ameketi mbele ya kompyuta ndogo akiwa amevaa shati la rangi ya chungwa na koti la bluu. Ubao mweupe wenye hesabu unaonekana nyuma yake.

Mtu anaonekana akitumia kompyuta huku akiwa na ishara mbalimbai za kidijitali zikielea juu ya kibodi. Ishara hizo zinawakilisha elimu, data, utafiti na mawasiliano. Piacha hii inaashiria kujifunza au kufanya kazi mtandaoni.

Uchoraji huu wa kidijitali unaonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni au E-Learning . Kompyuta kibao kubwa inaonyesha video ya elimu huku mtu mmoja akitumia kompyuta ndogo na mwingine amekaa akisoma. Kofia ya kuhitimu imewekwa juu ya kompyuta kibao ikionyesha matokeo ya elimu.

Katika chumba kikubwa kilicho na sakafu ya mbao na kuta za matofali kuna samani nyingi za mbao zenye rangi nyekundu, madirisha makubwa yanaonekana upande wa kushoto na mahali pa kuwasha moto kunaonekana upande wa kulia wa chumba.

Hii ni maktaba iliyojaa rafu za vitabu. Wanawake watatu wanaonekana wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu. Wote wamejikita katika kutafuta vitabu mbalimbali na inaonekana ni mahali tulivu pa kusoma au kufanyia utafiti.

Kuna safu mbili za vitanda vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma vikiwa na magodoro na matandiko ya rangi mbalimbali. Sakafu inaonekana kuwa ya udongo au saruji. Hii inaonyesha chumba kikubwa cha kulala labda katika shule, hosteli au kambi.

Katika chumba chenye ukuta wa rangi ya ya dhahabu na mlango wa buluu, wanaume wawili wamesimama wakiwa wamevalia nguo za kitambulisho. Mmoja amevaa shati nyeusi, yenye picha nyeupe, huku mwenzake amevaa koti jeusi. Meza iliyojaa vikombe vya ushindi vya dhahabu, vimepangwa mbele yao, ikiashiria ya mafanikio makubwa.

Ndani ya chumba kidogo, kuna kitanda kimoja chenye matandiko ya buluu na nyeupe na kingine chenye matandiko ya waridi kwa nyuma. Dawati jeupe la kujisomea, liko kando ya kitanda, likiwa na kiti cheupe chenye uga mwekundu.

Katika maabara ya kompyuta, mwalimu anawaelekeza wanafunzi mmoja wao akiwa amevalia hijabu ya bluu wanapotumia kompyuta zao. Wanafunzi wengine wanaonekana wakifanya kazi zao. Hii inaonyesha mazingira ya kujifunza.

Hii ni maabara ya kisayansi yenye vifaa mbalimbali vya vioo kama vile chupa zilizopo za majaribio vilivyopangwa kwenye rafu na meza. Pia kuna hadubini na vifaa vingine vya maabara, ikipendekeza mahali pa kufanya utafiti au majaribio ya kisayansi.

Hii ni maktaba yenye vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu za mbao. Sakafu ni nyeusi na kuta zinaonekana kuwa za rangi isiyokolea. Kuna mabango kadhaa yaliyobandikwa ukutani juu ya rafu. Mtu mmoja ameketi chini katikati akisoma kitabu kwa utulivu.

Huu ni mkusanyiko wa watu ndani ya darasa au chumba cha mikutano. Wengine wamekaa kwenye viti vya madarasa wakisikiliza au wakishiriki huku wengine wamesimama nyuma. Inaonekana kama kuna shughuli ya kitaaluma au kikao cha elimu kinachoendelea.

Hili ni darasa tupu lenye meza na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Kuta zimechakaa na kuna madirisha mawili madogo. Juu ya kuta, kuna bodi kubwa ya kijani, ikionyesha mazingira ya shule au chuo.

Wanafunzi wengi wamekaa kwenye viti, wakionekana kuwa katika chumba cha mtihani au darasa kubwa. Wamejipanga katika safu ndefu, wakitazama mbele kwa umakini mkubwa.

Hawa ni watoto wanaocheza mpira wa miguu uwanjani. Wanaonekana wamevaa jezi tofauti. Baadhi nyeusi na zingine nyekundu, mpira uko karibu na wachezaji wawili wanaokimbia. Nyuma yao kuna miti na majengo inaonekana ni siku enye jua kali na wanaburudika.

Hivi ni vyumba viwili vya kulala vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao. Kila kitanda kina godoro na baadhi ya vitu vya rangi mbalimbali vinaonekana kwenye ghorofa ya juu, ya kitanda cha kulia. Chumba kinaonekana kuwa cha kulala kwa wanafunzi au wageni.

Ndani ya jengo, safu za viti vya bluu na kijivu vimepangwa vizuri. Msalaba mkubwa wa mbao umesimama katikati ya ukuta wa mbele ukizungukwa na mimea ya kijani kibichi. Huu unaonekana ukumbi wa kanisa au eneo la ibada.

Wasichana kadhaa wakiwa wamevalia mavazi ya kuogelea na kofia za kuogelea, wamejiweka tayari kuruka kwenye bwawa la kuogelea. Wamesimama kwenye sehemu za kurukia wakisubiri ishara ya kuanza mashindano. Watu wengine wanaonekana nyuma wakishuhudia tukio hilo.

Hili ni darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwenye safu, madirisha marefu yametoa mwanga wa kutosha. Darasa linaonekana kuwa safi na tayari kwa masomo bila wanafunzi au mwalimu yeyote ndani yake.

Chumba kidogo kina kitanda kimoja kilichotandikwa shuka nyeupe. Kuta za chumba ni nyeupe na pazia lenye michoro ya bluu limetundikwa. Sakafu ina muundo wa rangi ya dhahabu na nyeupe na taulo ya kahawia imetundikwa ukutani.

Hili ni kundi la watu ambao ni wachezaji wakiwa wamekusanyika kwenye uwanja mkubwa wa kijani kibichi. Baadhi yao wamevaa jezi tofauti na wanaonekana wakifanya mazoezi au kucheza mchezo wa soka. Nyuma kuna majengo na miti.

Hii ni maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa vitabu. Mtu mmoja anaonekana ameketi kwenye meza akisoma au kufanya utafiti. Mwanga unapatikana kupitia madirisha makubwa kuunda mazingira tulivu na ya kujifunzia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu, wakiwa uwanjani. Wanaonekana wakishindana vikali, mchezaji mmoja akijaribu kumpita mpinzani wake. Kiti cha watazamaji chenye rangi nyekundu na bluu kinaonekana nyuma. Inaonyesha mchezo wa nguvu na ushindani.

Hiki ni jumba cha kulala cha wanafunzi au hosteli ina kitanda cha orofa kilicho tengenezwa kwa chuma, pembeni kuna meza ya kusomea enye viti viwili na kabati za mbao juu yake. Taa za kutosha zimetundikwa ukutani zikimulika eneo la kusomea. Jumba kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri.

Jumba la mazoezi linaonekna likiwa limejaa watu wanaofanya mazoezi mbalimbali. Kuna vifaa vya kuinua vyuma, na wengine wakipumzika. Sakafu ni nyekundu, ikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi.

Chumba kikubwa kimejaa kompyuta kila kimoja kikiwa na kiti chake. Viti vimepangwa kwa safu baadhi vikiwa na rangi tofauti. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga kuingia kuashiria chumba cha kompyuta au maktaba shuleni au chuo.

Hiki ni chumba chenye kitanda cha ghorofa, kikiwa na godoro jekundu juu na godoro la buluu lenye vitone chini. Pembeni kuna dirisha lenye mapazia ya kahawia na kabati ndogo ya mbao. Chumba kinaonekana cha kulala, labda cha wanafunzi au hosteli.

Hili ni darasa lililojaa kompyuta. Kila moja likiwa na mfuatiliaji, kiibodi na kipanya. Wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule wameketi kwenye viti vyeupe wakitumia kompyuta hizo. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Chumba kina vitanda viwili, kila kimoja kikiwa na meza yake ya kujisomea iliyoambatanishwa. Kuta zimepambwa kwa rafu zenye vitu mbalimbali na mabango. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kushoto, na chini ya kitanda kimoja kuna skuta.

Hiki ni chumba kikubwa chenye vitanda vingi vya chuma vilivyo pangwa vitanda vingine vina magorofa mawili sakafu ina rangi nyekundu iliyo kolea na kuta zinaonekana kuwa tupu.

Humu ndani mwa ukumbi mkubwa wa mtihani au darasa ambapo wanafunzi wengi wamevaa sare wamekaa kwenye madawati yao baadhi yao wanaonekana wakiandika mtihani huku wengine wakiwa wame angalia mpiga picha.

Huu ni kumbi iliyopambwa kwa vito vya rangi mbalimbali zikiashiria sherehe au hafla maaalum. Wanawake kadhaa wamevaa nguo za kitamaduni na wanacheza wakiwa na furaha na usisimko wa tukio hilo.

Hili ni kundi la wanafunzi waliovalia sare za shule, wengi wao wakiwa wameshika miche ya miti, wamesimama kwenye eneo lenye udongo mwekundu na miti michache iliyopandwa, nyuma yao kuna jengo kubwa lenye paa jekundu na miti mirefu ikionyesha tukio la upandaji miti shuleni au taasisi fulani.

Mtu amesimama juu ya mwamba mkubwa unaoonekana kuwa na rangi nyekundu na kijivu. Amevalia nguo nyepesi labda za kuficha na mikono yake imegeuka juu. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe na bluu.

Huyu ni mwanamke ambaye amevaa miwani akizugumza na mtoto mdogo. Wote wamekaa kwenye viti na wanaonekana wakifanya mawasiliano ya macho. Mtoto anaonekana akitumia ishara za mikono labda akijaribu kuelezea kitu.

Hili ni darasa la kompyuta, ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa mbele ya kompyuta zao wakitumia kibodi na panya. Msichana mmoja mwenye tabasamu anatutazama, na mwanga wa jua unaingia kupitia madirisha.

Hili ni kundi la vijana wanne wakiwa wamekaa pamoja na kuongea. Mmoja wao yuko kwenye kiti cha magurudumu akishikilia kitabu na anaonekana kutabasamu. Wengine watatu wamekaa karibu naye wakibadilishana mawazo. Nyuma yao kuna rafu vitabu ikionyesha mazingira ya maktaba.

Hawa ni wanawake wawili ndani ya jengo lenye sanaa za samani kwenye kuta labda kanisa au jumba la makumbusho. Mmoja anaonekana kuwa mwongozaji akimwelekeza mwingine juu ya picha au ramani wanayoangalia. Wote wana vitambulisho shingoni.

Hii ni sehemu ya nyuma ya kichwa cha mtoto akiwa na kifaa cha kusikia sikioni. Mtoto huyo ana nywele fupi. Kwa mbali mtu mwingine anaonekana ameketi kwenye dawati.

Raha inaonekana kwenye sura za watu wanne huku wakipika pamoja jikoni, kila mmoja ana majukumu yake wakikata mboga mbalimbali kama pilipili hoho na nyanya wakiwa wamevaa aproni zenye rangi tofauti, mazingira yanaashiria shuguli ya upishi.

Hili ni darasa ambapo mwalimu na mwanafunzi, wanatumia mashine ya braille . Mwanafunzi anaonekana akichapa, huku mwalimu akitabasamu na kumsaidia. Ukutani nyuma yao kuna bango lenye ujumbe let every minute count .

Huyu ni mwalimu au mlezi anamfundisha mtoto mdogo huenda shule au nyumbani. Wanaonekana wakitumia kifaa cha kufundisha hisabati au kusoma kinachofanana na abackers au ubao wa herufi. Mtoto anaonekana makini akifuata maelekezo ya mwalimu.

Hawa ni wanafunzi wawili wazima kwenye darasa la kompyuta. Mwanaume mmoja mwenye shati ya bluu anatumia kibodi na anatabasamu kuelekea mwanamke aliyeketi naye. Inaonekana wanashirikiana au kujifunza pamoja katika mazingira ya kufundishia.

Hawa ni watoto watatu wa kike wakikumbatiana na kutabasamu. Wanaonekana kuwa marafiki wa karibu, wakionyesha furaha na umoja. Mtoto wa kati anaweza kuwa na down syndrome , na wote watatu wanaonekana kufurahia company ya wenzao.

Darasa linaonyesha mtoto mdogo akichora kwenye karatasi huku akiongozwa na wanawake wawili waliketi karibu naye, mmoja ana nywele nyekundu na mwingine ana nywele za rangi ya dhahabu, kila mmoja ana akitambulisho shingoni ikionyesha kuwa labda ni walimu au walezi.

Katika darasa au maktaba mtoto mdogo au mwanafunzi anachukua kitu kutoka kwa

Huyu ni mwanamke amevalia koti la kahawia na earphone nyeusi anaangalia simu yake ya mkononi enye rangi ya majungwa iko mezani penye chupa ya maji na vikombe viwili vya plastiki, nyuma yake kuna watu wengine wawili wazioonekana vizuri moja akiwa amevaa nguo ya manjano.

Hawa ni watoto wawili wakicheza kwenye mkeka wenye rangi ya bluu. Mtoto mmoja amevaa shati lenye picha ya mbweha na anaonekana akichunguza kitu. Mtoto wa pili anaonekana akishughulika na viatu vyenye muundo wa rangi nyekundu na bluu. Mpira mwekundu unaonekana karibu.

Mwalimu mwanamke anamsaidia mwanafunzi kujifunza kusoma. Wote wamejikita kwenye kitabu kilicho wazi, hku mwalimu akimtazama mwanafunzi kwa tabasamu. Ubao mweusi wenye herufi za rangi mbalimbali unaonekana nyuma yao.

Hapa ni darsani, kunye mwnafunzi ameinua mikono kujibu swali, amevalia barakoa na ana kifaa cha kusaidia kusikia. Mwalimu anaonekan mbele akiwa amevaa barakoa akishikilia kitabu.

Huyu ni msichana mdogo mwenye kiti cha magurudumu akiwa maktabani. Anashikilia kitabu na anatabasamu kwa furaha. Nyuma yake kuna rafu zilizojazwa vitabu ikionyesha upendo wake wa kusoma na uwezo wa kupata elimu licha ya changamoto za kimwili.

Mwanaume mzima anamsaidia mvulana anayeonekana kuwa na down syndrome kujifunza au kufanya shughuli fulani. Mvulana huyo amevalia shati la miraba miraba na anaonekana akizingatia sana anachokifanya. Wote wawili wanaonekana wakiangalia kitu kwenye fremu au ubao wa kuchorea.

Mwanafunzi wa kiume anaonekana akiwa darasani, akijikita katika kazi yake ya kuandika au kuchora. Mwalimu anaonekana nyuma akimwangalia mwanafunzi au akiongea na mwanafunzi mwingine. Kwenye meza kuna vifaa vya rangi kuashiria masomo ya sanaa au ujuzi.

Mwanamke amevaa shati la kijani akisoma kitabu cha braille . Anaonekana kuwa katika maktaba au chumba chenye vitabu vingi nyuma yake. Uso wake unaonyesha umakini na hisia ya kuridhika anapoguza kurasa.

Huyu ni msichana mdogo mwenye nywele za kahawia akisoma kitabu. Anaonekana kujishughulisha na kile anachokisoma. Na kidole chake kimoja kikiashiria mahali anaposoma. Amevalia sweta ya kijivu.

Mwanamke na mwanaume wamesimama mbele ya ubao wa kijani. Mwanamke ana nywele nyekundu na amevaa shati jeusi akionekana akiongea. Mwanaume ana shati jeupe na tai nyekundu akishika chaki na wonekana akisikiliza kwa makini.

Mwalimu anatabasamu akiwa na wanafunzi wawili, msichana na mvulana, wote wakiwa na miwani na vifaa vya kusikia. Msichana amevalia shati jekundu na fulana bluu. Wote wanashika kalamu wakijifunza. Inaonekana ni darasa la wanafunzi wenye mahitaji maalum.

Hawa ni watu wawili ambao wanafanya kazi kwenye duka la kahawa. Mwanaume anaonekana akimimina maziwa kwenye kikombe cha kahawa, huku mwanamke akimwangalia kwa umakini. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa chupa na vikombe, zikionyesha mazingira ya kazi ya barista.

Hawa ni wavulana wawili wakiwa darasani, mmoja akipandisha mkono kuashiria anataka kujibu swali. Wote wawili wamevaa sare za buluu, na wameketi kwenye dawati la zamani la mbao, wakiwa wamefungua vitabu vyao. Inaonyesha mazingira ya kujifunza na umakini.

Huyu ni mwanamke na mtoto, pengine mama au mwalimu, akitabasamu na kumsaidia mvulana mdogo. Mwanamke huyo amemshika mvulana begani na anaelekeza kwa kidole chake, huku mvulana naye akielekeza kitu fulani. Wote wanaonekana wamejikita kwenye shughuli wanayoifanya.